Hili ni duka dogo mjini, bidhaa zinazouzwa ni mashati mapya ya wanaume, ya rangi tofauti, yamepangwa vizuri kwenye meza, kando yake kuna vibandiko vya bei, biashara hii imewezesha watu wengi kujiajiri.

Hili ni duka ndogo mjini. Bidhaa zinazouzwa ni mpya za wanaume kama vile tishati na viatu vya ngozi. Mali imepangwa kwenye rafu nadhifu ya hudhurungi na mezani ili wateja waione vizuri. Biashara hii imeweza kuajiri vijana wengi nchini.

Hili ni duka dogo mjini, bidhaa zinazouzwa, ni makoti mapya ya wanaume, yamewekwa kwenye viango, na kupangwa vizuri, ili wateja, wajionee vizuri, yana rangi tofauti kama vile nyekundu, samawati na nyeusi.

Hili ni duka la kisasa la rejereja mjini, linauza vibeti vya wanawake, shanga na miwani. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu maridadi nyeupe, kuna mwangaza wa kutosha unaowezesha wateja kuona bidhaa hizo vizuri.

Hili ni soko la tishati za wanaume, liko mjini, bidha zenyewe ni za rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu, zimepangwa kwenye viango ili wateja wazione vizuri.

Hili ni duka ndogo mjini la 'Gentleman'. Bidhaa zinazouzwa ni za wanaume kama vile mashati, makoti, tai na suruali ndefu. Sanamu za kiume zimetumiwa kwenye maonyesho ili wateja waweze kukagua mali hiyo ilivyo.

Hili ni duka dogo mjini, bidhaa zinazouzwa ni viatu vya wanaume ni vya aina tofauti kama vile; vya kuvaliwa ofisini na vya michezo. Vimepangwa kwenye rafu nyeupe yenye mwangaza wa kutosha ili wateja wazione vizuri.

Hili ni duka ndogo mjini. Bidhaa zinazouzwa ni mitindo tofauti ya nguo za wanawake. Mfanyabiashara anatumia sanamu za kike, ili kumwonyesha mteja bidhaa hizo. Mwangaza wa taa ndani ya duka hilo, pia linamuezesha kutangaza mali yake vilivyo.

Hili ni duka la Levis mjini, bidhaa zinazouzwa, ni tishati na suruali ndefu za kiume, lina mwangaza wa kutosha ndani, sanamu za kiume zinatumiwa kuonyesha wateja mavazi hayo, bango, nje ya duka, linaonyesha wateja kwamba, bei, zimepunguzwa, ndani ya duka, bidhaazingine zimepangwa, kwenye viango.

Ni boutique , au duka la kisasa, linalouza kofia za rangi tofauti na nguo za wanawake. Bidhaa hizi, zimepangwa kwenye viwango, ili wateja wazione vizuri. Kwenye ukuta, kuna mabango ya wanawake yaliyopamba chumba.

Ni boutique au duka la kisasa mjini, linalouza mashati na suruali ndefu za wanaume. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye sanamu za binadamu na viwango, ili wateja wazione vizuri. Nyuma ya nguo, kuna bango la kutangaza bidhaa hizo.

Hili ni duka la Mr P . Bidhaa zinazouzwa hapa ni nguo mpya. Ni mavazi haswa ya watoto wa kike. Viwango na sanamu za binadamu zimetumiwa kuning'iniza nguo ili wateja wazione vizuri.

Ni duka la rejareja. Bidhaa zinazouzwa ni mishipi mipya ambayo ina rangi tofauti kama nyeusi na kahawia. Imepangwa vizuri ili wateja wajionee mali hiyo.

Ni duka la rejareja la 'Manix' au boutique mjini. Bidhaa zinazouzwa ni mavazi, haswa ya wanaume, kama vile: suti, mashati na suruali ndefu. Zimepangwa kwenye viwango na rafu ili wateja wazione vizuri. Kwenye ukuta, kuna mabango yenye picha za mali hiyo.

Hili ni duka la reja reja. Bidhaa zinazouzwa hapo ni mavazi kama makoti, kofia na marinda, yamewekwa kwenye viango. Nje kuna magari yaliyoegeshwa.

Hili ni soko wazi la magari ya kibinafsi. Liko kwenye mazingira ya kuvutia, yenye nyasi na miti. Magari ya rangi tofauti yanauzwa. Kuna wateja kadhaa wanayakagua. Nyuma ya soko kuna mahema meupe.

Hili ni soko maalumu la magari ya kibinafsi mjini. Hili ni gari la mavuno lenye muundo spesheli lililotengenezwa kitambo, thamani yake hupanda kila siku, nikiwakilishi cha historia ya magari, limepakiwa nje ya bustani ya kuvutia, lina rangi ya fedha inayong'ara na nyeusi.

Hili ni gari jipya limepakiwa nje. Milango ya mbele imefunguliwa ili wanunuzi walione vizuri. Viti ni vya rangi nyeusi. Lina dashibodi, na zulia la plastiki, lakudumisha usafi. Usukani humwezesha dereva kusonga. Mfumo wa gia na breki, husaidia kuamua kasi ya gari.

Hili ni soko la mda la magari madogo ya kibinafsi. Liko nje kando ya barabara na uwanja wenye nyasi na miti inayovutia macho. Yamepakiwa kwenye trela ndefu, jekundu ambalo lina uwezo wa kuyasafirisha. Magari mengine yako chini na mengine yako juu.

Kuna watu wawili, mwanamke ameketi ndani ya gari na mwanaume yuko nje. Mwanaume analiuza gari jeusi. Mwanadada ni mnunuzi ambaye anafurahia kulinunua gari hilo.

Hili ni gari dogo jipya linalouzwa. Limeegeshwa nje ya jengo. Mlango wa nyuma umefunguliwa ili wateja waone ndani vizuri. Kuna kanda za usalama na zulia la plastiki la kudumisha usafi wakati wa matope. Lina uwezo wa kubeba watu watano pamoja na dereva.

Hili ni soko la magari madogo ya kibinafsi , meusi ambayo yamepakiwa kwenye trela. Liko nje kwenye lami mbele ya jengo refu jeupe. Magari yote yamefungwa vizuri kwenye trela, ili pasiwe na ajali iwapo yatasonga haswa wakati wa usafiri.

Wanaume wawili, wanasalimiana. Wako ndani ya jumba kubwa, lenye magari makubwa, ya kibinafsi, yanayouzwa. Wamesimama mbele ya gari jeusi. Kando yake kuna magari mengine, ya rangi zingine. Wanaozungumza, ni muuzaji na mteja, ambaye anatabasamu, baada ya kuhudumiwa vizuri.

Hili ni soko maalum la magari. Haya ni magari ya mavuno au yenye muundo spesheli ambayo yalitengenezwa zamani na yana thamani ya juu. Yamewekwa nje, mbele ya jengo fupi la kibiashara. Yamepangwa kwenye foleni ili wateja wayaone vizuri.

Hili ni soko la magari ya kibinafsi mapya. Yamepakiwa nje na kupangwa kwenye foleni. Biashara hii imekita mizizi hasa katika nchi za kiafrika. Imeongeza nafasi za ajira na kodi inayotozwa na serikali wakati wa kuyaingiza nchini.

Hili ni soko la magari ya aina tofauti kama vile tuktuk. Yamepakiwa kwenye mazingira ya kuvutia yenye nyasi na miti. Kuna wateja wawili wanakagua gari dogo la samawati. Biashara hii imeshika kasi, hasa mjini.

Hili ni gari kubwa jeupe ambalo linauzwa. Limepakiwa nje ya nyumba za kukodi, na mazingira ya kuvutia ya nyasi na miti. Linatumia dizeli ambayo ina bei nafuu. Lina nafasi ya abiria kumi na wanne. Ni mwafaka kwa biashara au matumizi ya kibinafsi.

Hili ni gari kubwa jeupe ambalo linauzwa, limepakiwa kwenye mazingira ya kuvutia ya mwamba mkubwa na nyasi. Linatumia diseli ambayo ina bei nafuu. Lina nafasi ya abiria kumi na wanne. Ni mwafaka kwa biashara ya usafiri wa umma, ya kutembeza watalii au matumizi ya kibinafsi.

Hili ni gari kubwa jeupe jipya. Limepakiwa kwenye kivuli. Linatumia dizeli, ambayo ina bei nafuu ikilinganishwa na petroli. Wateja wanaweza kuliona vizuri kabla ya kulinunua. Lina nafasi ya kubeba abiria kumi na wanne, pamoja na dereva. Pia, linaweza kutumiwa kwa mahitaji ya watu binafsi.

Hili ni soko la magari mapya, yanaingizwa nchini kutoka ng'ambo, lina chumba nadhifu kikubwa, chenye madirisha makubwa, mwanga wa jua unaingia ndani vizuri, ilikuwezesha wateja, kukagua, bidhaa hizi vilivyo, magari yanayouzwa, ni madogo ya kibinafsai, yenye rangi tofauti, kama vile nyeusi na nyekundu.

Hili ni soko la kuuza magari ya kibinafsi. Yamepakiwa kwenye foleni yakifutana. Liko nje kwenye mazingira ya kuvutia yenye nyasi na miti. Gari moja kubwa kiasi linaonekana. Mbele yake kuna wateja ambao wanakagua magari hayo.

Hili ni soko la magari mapya ya kibinafsi. Yamepakiwa kwenye trela ndefu ambayo ina uwezo wa kubeba magari mengi. Liko nje, mbele ya afisi ya ghorofa, yenye lami, na mazingira yanayovutia macho.

Hili ni gari kubwa jeupe ambalo linauzwa, limepakiwa kwenye mazingira ya kuvutia ya mwamba mkubwa na nyasi. Linatumia diseli ambayo ina bei nafuu, lina nafasi ya abiria kumi na wanne ni mwafaka kwa biashara ya kutembeza watalii, usafiri wa uma au matumizi ya kibinafsi.

Hili ni soko la magari madogo ya kibinafsi. Yamepakiwa nje kwenye uwanja wa nyasi nzuri na miti ya kupendeza. Katikati kuna wateja ambao wamefika kuyakagua.

Hili ni soko la magari mapya la muda. Liko nje kwenye mazingira ya kuvutia, ya lami, nyasi na miti. Gari la samawati, linalouzwa, liko juu ya lingine jeupe, ambalo linaweza kulisongesha kwa urahisi.

Hili ni soko la magari mapya mjini. Liko nje ya jengo jeupe. Watu wawili wanaangalia kipakatalishi. Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja. Muuzaji anawaonyesha wanunuzi maelezo zaidi kuhusu magari.

Hili ni soko la magari ya aina tofauti ambayo yamepakiwa kwenye trela. Viko nje kwenye lami na mazingira ya kuvutia yenye miti na mwangaza wa umeme. Magari yote yamefungwa vizuri kwenye trela ili pasiwe na ajali iwapo yatasonga haswaa wakati wa usafiri.

Hili ni gari jipya ambalo linauzwa. Lina dashibodi na zulia la plastiki la kudumisha usafi wa ndani, haswa wakati wa matope. Usukani humwezesha dereva kusonga mbele anakoelekea. Mfumo wa gia na breki husaidia kuamua kasi ya gari.

Hili ni gari kubwa jeupe jipya. Limepakiwa kwenye kivuli. Linatumia dizeli ambayo ina bei nafuu ikilinganishwa na petroli. Wateja wanaweza kuliona vizuri kabla ya kulinunua. Lina nafasi ya kubeba abiria kumi na wanne pamoja na dereva, pia linaweza kutumiwa kwa mahitaji ya watu binafsi.

Kuna gari jipya jeupe aina ya volkswagen linalouzwa, liko kando ya jumba la kisasa la ghorofa ambalo lina ua wa chuma na bustani ya maua ya kijani. Limeegeshwa kwenye lami ili wateja walione vizuri.

Gari kubwa jeupe linalotoshana na matatu limeegeshwa. Liko mbele ya nyumba za wakazi mjini kwenye barabara ya lami. Nyuma yake kuna nyasi na miti iliyopandwa. Hali ya anga ni nzuri.

Hili ni soko la vibanda wazi mjini. Mazao kama vile kitunguu, nanasi, papai, ndizi ya kuiva, zabibu na tufaha yanauzwa. Biashara hii imeimarisha kilimo mashinani. Vijana na wanawake wengi wameweza kujiajiri.

Hili ni duka la kibanda mjini. Mali inayouzwa ni vinyago vya miungu ya kiafrika, ngao, vibuyu na wanyama pori. Hutengenezwa na vikundi vya wanawake na vijana mashinani. Wateja wengi ni watalii. Biashara hii imewezesha wengi kujiairi.

Hili ni soko wazi kando ya barabara ya lami mjini. Muuzaji wa maua, ameketi kando ya mali yake chini ya mwavuli mkubwa. Bidhaa hizo zimewekwa ndani ya mabesheni .Kuna magari yanayopita, na maduka yaliyo wazi nyuma ya magari hayo.

Hili ni soko wazi mjini. Wauzaji wengi wamepanga mali yao kwenye vibanda. Wateja wao ni watalii kutoka inje na wenyeji. Bidhaa zao nyingi ni shanga, vipuli na bangili. Mali hii hutengenezwa na vikindi vya wanawake na vijana mashinani. Biashara hii imewezesha wengi kujiajiri.

Hili, ni sokowazi la mazao, mashambani. Lina watu wengi. Bidhaa zinazouzwa ni ndizi mbichi, malenge na viazi. Wauzaji wengi wamevalia makoti na buti. Kuna matope na maji yaliyosimama baada ya mvua kunyesha. Vibanda ni vichache na havitumiwi na wauzaji wote.

Hili ni soko wazi la vibanda mjini, bidhaa zinazouzwa na machungwa, ndizi za kuiva, na mananasi, biashara hii hutegemea kilimo cha mashinani, imeinua maisha ya wengi kijijini, na kuongeza nafasi za ajira mjini.

Hili ni soko la mazao mjini kama vile kitunguu, viazi na nyanya. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu ya mbao ili wateja wazione vizuri. Biashara hii hutegemea wakulima mashinani. Imeinua maisha ya wengi kijijini na kuongeza nafasi za ajira mjini.

Hili ni soko la matunda mjini. Bidhaa zinazouzwa ni tikitiki maji, maembe na machungwa. Zimewekwa kwenye rafu ya mbao. Biashara hii, hutegemea wakulima kijijini. Imechangia pakubwa kumwezesha mkulima, na muuzaji kupata faida. Pia watu wengi mjini, wameweza kujiajiri katika sekta hii.

Hili ni soko wazi mjini. Wauzaji wengi wamepanga mali yao sakafuni. Wengine wako ndani ya mahema. Bidhaa zao nyingi ni shanga, bangili na vipuli vya wanawake. Wateja wao wengi ni watalii kutoka nje, na wenyeji. Sekta hii imechangia kuongeza nafasi za kazi kwa mtu wa kawaida.

Hili ni soko wazi mjini. Bidhaa nyingi zimepangwa sakafuni, kama vile matunda, nyanya na hoho. Wauzaji wengine wameketi ndani ya mahema. Wanunuzi wanatembea wakitafuta wanachohitaji. Biashara hii inategemea kilimo cha mashinani. Imewezesha familia nyingi kujikimu.

Hili ni soko la vibanda mjini. Bidhaa zinazouzwa ni viatu vya mitumba. Zinaning'inizwa kwenye kibanda baada ya kuoshwa, ili zionekane vizuri. Zimewaajiri vijana wengi na kuwawezesha kupata faida ya kujiendeleza.

Hili ni soko lenye vibanda nyingi mjini. Sehemu hii ina vibanda vya ususi. Kuna viti vya plastiki, taweli zinazo kaushwa na nywele za kubandika. Msusi mmoja anamshughulikia mteja wake, Biashara hii imewafaidi wengi kwa ajira ya kazi na mauzo ya vifaa kama vile sabuni ya kuosha nywele, na nywele za kubandika.

Hili ni soko wazi mjini, wauzaji wengi wamepanga mali yao sakafuni, wateja wao ni watalii kutoka nje, na wenyeji, bidhaa zao nyingi ni shanga, vipuli na vitambaa vyenye michoro, mali hii, hutengenezwa na vikundi vya wanawake, na vijana mashinani, biashara hii imewezesha, wengi kujiajiri.

Hili ni soko wazi mjini la mazao. Wauzaji wameketi chini ya mahema, wanauza mboga hasa za kienyeji. Inategemea mkulima wa mashambani, wanaouza bidhaa hizi husaidika kwa mapato na ajira.

Hili ni soko la vibanda mjini lina mapambo kama vile shanga na vipuli ambazo zimetengenezwa na vikundi vya wanawake mashinani. Hapa mauzo husaidia kuinua maisha ya watu mashambani na kuwezesha vijana mjini kujiajiri.

Hili ni soko wazi mjini, wauzaji wengi wamepanga mali yao sakafuni. Wateja wao ni watalii kutoka nje na wenyeji. Bidhaa zao nyingi ni shanga, vipuli na vinyago vya wanyama pori. Mali hii hutengenezwa na vikundi vya wanawake na vijana mashinani. Biashara hii imewezesha wengi kujiajiri.

Hili ni soko la mazao mjini, liko kando ya barabara ya lami. Wauuzaji wametandika mali yao sakafuni. Bidhaa kama vile viazi na kitunguu zinauzwa. Nyuma yao kuna lori la samawati na majengo ya ghorofa. Wateja wawili wananunua bidhaa.

Hili ni soko wazi la kibanda, bidhaa zinazouzwa ni viatu vya michezo vya mitumba. Vimepangwa kwenye rafu moja iliyosimamishwa sakafuni. Sekta hii imechangia kuongeza nafasi za kazi kwa vijana nchini.

Hili ni soko wazi la vibanda mjini. Bidhaa zinazouzwa ni nyanya, karoti, kitunguu, ndizi na viazi. Mazao yamepangwa kwenye rafu za mbao. Mengine yako ndani ya vikapu na magunia. Soko hili linamsaidia mkazi sana ambaye hajihusishi na kilimo. Pia ni chazo cha ajira na mapato kwa wauzaji.

Hili ni soko la vibanda mjini. Wauzaji wana matunda ya bei ghali kama vile tufaha, zabibu, machungwa, mapapai na mandizi. Wamevalia barakoa ili kujikinga na maambukizi ya Korona. Mali hiyo imepangwa kwenye rafu ya chuma nje ya vibanda vyao. Biashara hii imewaajiri wengi.

Hili ni soko wazi la vibanda mjini. Liko kwenye lami kando ya jengo la kisasa la ghorofa. Bidhaa zinazouzwa ni viatu vya michezo na nguo. Zimening'inizwa moja juu ya kingine. Zingine zimewekwa kwenye rafu ya mbao. Gari jeupe limepakiwa karibu na vibanda upande wa kulia.

Hili ni soko wazi la vibanda mjini bidhaa zinazo uzwa ni ndizi ya kuiva, kitunguu na viazi, zimewekwa kwenye rafu ya mbao. Biashara hii hutegemea mkulima wa mashinani imeweza kuajiri watu wengi mjini na kupunguza ukosefu wa kazi.

Hiki ni kibanda wazi mjini. Bidhaa zinazouzwa ni vipuli, shanga, na mshipi. Mali hii hutengenezwa na vikundi vya wanawake na vijana mashinani. Biashara hii, imeinua maisha ya wengi mtaani na mashinani.

Hili ni soko la mazao mjini. Linategemea kilimo cha wakulima mashinani. Vitu kama vile karoti, nyanya, mahindi na ndimu zinauzwa. Vimewekwa kwenye vibanda vya mabati. Ndizi zimeninginizwa kwenye paa kwa kamba. Bidhaa zingine zimepangwa kwenye makatoni. creati au magunia.

Hili ni soko wazi mjini. Mwuuzaji amepanga mali yake sakafuni. Wateja wao ni watalii kutoka nje na wenyeji. Bidhaa zinazouzwa ni dala, dera, vikapu vya makonge na vinyago vya wanyamapori. Mali hii hutengenezwa na vikundi vya wanawake na vijana mashinani. Biashara hii imewezesha wengi kujiajiri.

Hili ni soko wazi mjini. Bidhaa hizi zinauzwa na wafanyabiashara wadogo. Mali kama vitenge vya wanawake, mashati na vinyago zinauzwa. Ni bidhaa zinazo wavautia watalii kutoka inje na wenyeji.

Hili ni soko wazi mjini, la mazao, kama matunda, mboga na viazi. Vyakula hivi hununuliwa mashambani. Wachuuzi wamepanga bidhaa zao kwenye vibanda. Wako kando, ya ghorofa refu la kisasa.

Hawa ni wafanya biashiara wadogo wadogo mjini wananunua na kuuza bidhaa kama mboga, matunda, na nyanya. Biashara yenyewe inafanyiwa kwenye vibanda kando ya majumba ya gorofa.

Hapa ni soko wazi mjini. Bidhaa zinazouzwa na wafanyabiashara wadogo, ni kama mboga, nyanya na matunda. Muuzaji mmoja na mwanawe wameketi kando ya mazao wanayouza wakingoja wateja.

Hiki ni kibanda kilichowazi cha mchuuzi ama mfanyibiashara mdogo mjini. Anauza aina tofauti za matunda kama vile ndizi ya kupika na ndizi ya kuiva, nanasi, machungwa, papai na maembe.

Ni soko la wafanyabiashara wadogo mjini. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu ili wateja wazione vizuri. Vitu vinavyouzwa ni vinyago vya wanyama kama vile twiga, tembo, kifaru na Wamaasai. Vinapendwa sana na watalii haswa wa kutoka nchi za nje na wenyeji.

Ni soko kubwa la mawe mjini linalouza mazao kama vile; ndizi, nyanya, kitunguu saumu, dania na viazi. Wauzaji ni wachuuzi wa biashara ndogo. Bidhaa zao zimewekwa kwenye rafu za mbao zilizopangwa juu ya sakafu ya simiti.

Hapa ni soko wazi la wafanya biashara wadogo. Wanauza bidhaa tofauti kama vile vitenge vya wanawake na mashati ya wanaume. Pia lina vinyago au sanamu za wanyama zinazopendwa na watalii. Limejengwa kwa mawe.

Hili ni soko wazi mjini. Wauzaji wengi wamepanga mali yao sakafuni. Bidhaa zao nyingi ni vinyago vya wanyama pori, maleso, bakuli, shanga na bangili. Wateja wao wengi ni watalii kutoka nje na wenyeji.

Hili ni soko wazi mjini. Bidhaa hizi zinauzwa na wafanyabiashara wadogo. Mali kama vikapu, dera za wanawake, vinyago zinauzwa. Ni bidhaa zinazowavutia watalii kutoka nje na wenyeji.

Haya ni majengo ya ghorofa ya kisasa, mjini. Ni ya wakazi wa kukodi wanaolipa kila mwisho wa mwezi. Ina sehemu ya bembea za watoto za kuchezea. Kuna maegesho ya chini ya magari, kando yake, kuna miti na nyaya za stima.

Hizi ni nyumba za kisasa za ghorofa, zina kila kitu ndani, zinapatikana katika mitaa ya kifahari, zinakodeshwa wakazi wanaolipa kodi kila mwezi, zina mazingira ya kuvutia yenye bustani, lango jeusi, lakudumisha usalama.

Hili ni jengo la ghorofa ya kisasa, lina nyumba za kukodi za wateja wanaozilipia kila mwisho wa mwezi, lina matangi ya maji kwenye paa ili kuhifadhi maji yanapopatikana, limezingirwa na miti pamoja na ua wa mabati.

Hili ni jumba jeupe la ghorofa la kisasa, ni makaazi ya mtu binafsi. Lina lango nyeusi la chuma. Kuna nafasi ya kuegesha gari kando ya mlango wa jumba. Juu yake kuna roshani ya kubarizi.

Hili ni jengo la kisasa la ghorofa mjini. Wakazi hulipa kodi kila mwisho wa mwezi. Lina matangi ya kuhifadhi maji ili wateja wasiyakose. Mbele yake kuna ua wa mabati, miti na mbao.

Hili ni jengo la kisasa lenye afisi za kukodi mjini, lina maeneo ya kuegesha magari ya kutosha. Limejengwa katika mtaa wa kifahari. Wapangaji wataweza kufanya shughuli zao katika mazingira mazuri.

Hili ni jumba refu la ghorofa la kisasa mjini. Lina ua wa chuma, linatumiwa kama kitega uchumi. Wakazi hapa wamekodesha vyumba hivi kwa malipo ya kila mwezi. Wengi wao wana biashara pale. Hao ni wateja wanaoishi mahali hapo.

Hili ni jengo la kisasa la ghorofa katika mtaa wa kifahari, lina bustani ya kurembesha mazingira, ni la kukodisha, kando yake kuna bango kubwa la maelezo zaidi, juu ya jengo kuna kifaa cha kisasa, cha kudumisha mawasiliano, na ulimwengu mzima.

Haya ni majengo ya kisasa ya ghorofa mjini. Wakaazi hulipa kodi kila mwisho wa mwezi. Sehemu ya chini inatumiwa na wafanyabiashara, juu kuna nyumba za kukodi. Kuna tanki la kuhifadhi maji ili wateja wasiyakose.

Hili ni jengo la kisasa la kibiashara mjini. Sehemu ya chini imekamilika. Kila duka, lina mlango mweusi wa chuma ili kudumisha usalama. Mbele yake pameongezwa usalama wa lami. Juu yake kuna nyaya za stima.

Hili ni jengo lenye vyumba vya kukodesha kijijini. Kila nyumba ina vyumba viwili vya kulala. Kuna bango nje ya jengo la kuwaelekeza wateja kwa maelezo zaidi.

Hiki ni kipande kikubwa cha ardhi kimeanza kuganywa katika vipande vidogo vya kuuzwa. Kuna barabara isio na lami upande wa kushoto. Baadhi za ploti zina maendeleo kama vile ujenzi wa majumba ya gorofa na upanzi wa miti. Mbali kidogo, upande wa kulia kilimo cha ndani kinaendelezwa.

Hili ni jumba la kifahari la ghorofa, liko mjini lina lango kubwa la chuma nyeusi, ulinzi umeimarishwa kwa kuongezea nyaya za stima kando na ua wa ukuta, ni mali au makazi ya mtu binafsi. Limejengwa kwa kuzingatia mtindo wa kisasa wa ujenzi.

Hapa ni mjini. Kuna majengo mengi ya gorofa ya kisasa. Vyumba hivi hukodeshwa kwa wafanya biashara au ofisi ambazo hulipa kodi kila mwezi. Miti imepandwa katikati mwa majengo, ili kuvuta hewa safi na kurembesha mazingira. Kuna nyaya za stima na sehemu ya maegesho ya magari madogo.

Hili ni jengo la kisasa mjini. Ni makazi ya mtu binafsi, ya kukodi. Kuna nambari ya kuwaelekeza wageni kwenye lango, la rangi ya kahawia. Mazingira yamerembeshwa, kwa kupanda miti midogo.

Hili ni ghorofa refu, lenye nyumba za kukodi mjini. Kwenye roshani wakazi wanaweza kuanika nguo, au kubarizi. Mapipa meusi ya kuhifadhi maji yamewekwa juu ya paa. Jengo hili lina ua wa ukuta wa kuimarisha usalama wa wakazi.

Hili ni jengo refu la ghorofa la nyumba za kukodi. Ni la kisasa. Mbele yake kuna mabango kadhaa ya kutangaza bei kwa wanunuzi. Kando yake kuna miti mirefu na ua wa mabati.

Hili ni gorofa lenye nyumba za kukodi mjini. Lina nyumba ndogo za chupa kimoja, zingine zina vyumba viwili Vya malazi. Kwenya roshani wakaazi wanaweza kuanika nguo au kubarizi.

Ni majengo ya ghorofa ya kisasa, yanayokodeshwa wakazi mjini. Yamezungushwa ua la kuta, ili kuimarisha usalama. Mbele yake kuna nafasi wazi yenye nyasi.

Haya ni makazi ya wapangaji mjini. Yamejengewa ua wa ukuta. Kuna nyumba nyingi za kukodi pale. Zina kuta nyeupe na maegesho ya gari. Mazingira ya nje yamepambwa kwa maua na miti ya rangi ya kijani.

Hili ni jumba la ghorofa lililojengwa kwa mawe. Ni makazi ya watu ambao wamekomboa manyumba pale. Limezingirwa na ukuta ili kuimarisha usalama wa wakazi.

Jumba la kisasa la ghorofa mjini. Ni makazi ya wapangaji, mbele yake kuna bustani nzuri la maua na ndizi linalorembesha mazingira hayo.

Hili ni duka kuu mjini. Sehemu hii imetengewa aina tofauti za nyama kama vile ya kuku. samaki ya ng'ombe na kadhalika. Mali hii imepangwa vizuri kwenye jokofu ndefu la glasi ili isiharibike. Kuna vibandiko vya bei vya kumuelekeza mteja. Wahudumu wamevalia sare za kujikinga na kudumisha usafi.

Hapa ni kiingilio cha duka kuu la Carrefour mjini. Kuna bango kubwa, la kumkaribisha mteja, na lingine la kumuonyesha bidhaa ambazo zimepunguzwa bei. Pia, pana kifaa cha kisasa, ambacho kimewekwa pale kuhakikisha bidhaa zote zinazotoka nje zimelipiwa. Mali imepangwa kwenye sehemu mbalimbali, ili kuwavutia wanunuzi.

Hii ni sehemu ya duka ambapo panauzwa mazao kama vile mboga na matunda. Mazao haya yamekuzwa kwa kutumia mbolea isiyo na kemikali yoyote yenye sumu.

Hapa ni ndani ya duka la rejareja, linalouza vinywaji baridi vya kuongeza nguvu mwilini. Bidhaa hizi, zimewekwa ndani ya jokovu kubwa, ambalo liko kando ya ukuta.

Hili ni duka kuu lenye nafasi kubwa, na mwagaza wa kutosha ya umeme. Bidhaa kama vile viti vya plastiki, kadi, vitafunio baridi, baiskeli za watoto, zinauzwa. Zimepangwa kwenye rafu nyingi ambazo zimetiwa vibandiko vya maelezo ili kumwelekeza mteja.

Hili ni duka kuu mjini. Lina bidhaa nyingi kama vile mafuta ya kupika na mchele, zimepangwa kwenye rafu ya mbao. Kila sehemu ina bango la kutoa maelezo na bei. Biashara hii imewaajiri vijana wengi.

Hapa ni ndani ya duka kuu mjini. Kuna sehemu ya vyakula kama vile mikate na keki, nyuma yake kuna sehemu ambapo ina kaunta ya wateja ya kulipia bidhaa zao kabla ya kuondoka. Imewekwa vibandiko vya maelezo kwa wanunuzi.

Hili ni duka kuu mjini. Sehemu hii ina rafu iliyopambwa ili kuvutia wateja. Bidhaa zinazouzwa ni aina tofauti za losheni za wanawake na za wanaume. Mali hii hupakwa kila siku kwenye mwili ili kufanya ngozi iwe nyororo na kuondoa ukavu. Inapunguza ishara za uzee na kutibu magonjwa ya ngozi.

Hili ni duka kuu mjini. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Sehemu hii ina kahawa kutoka kwa makampuni tofauti, ili kutosheleza mahitaji ya wanunuzi. Mbele yake kuna kaunta ya wateja kulipia bidhaa zao, kabla ya kuondoka .

Hili, ni duka kubwa, la Bata ambalo linauza, aina tofauti ya viatu. Bidhaa zao zimepangwa vizuri kwenye rafu, ili wateja wazione vizuri. Kuna wateja wachache ambao wanatafuta, bidhaa hizo, pia kuna mahali pa kupima miguu, na mahali pa wateja, kuketi ilikufanya hivyo.

Hapa ni ndani ya dukakuu. Sehemu hii ina mazao kama vile vitunguu, viazi na mboga. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye kreti kubwa zilizoinuliwa. Kuna vibandiko vya kuonyesha bei. Wateja wanaonekana nyuma ya sehemu hii.

Hapa ni mjini, kuna jengo la gorofa ambalo limekodeshwa na wafanya biashara tofauti. Upande wa chini unatumiwa na duka kuu la quick mart, magari ya kibinafsi yameegeshwa nje ya jengo hilo na mengine yana pita. Kuna watu wachache wamesimama nje ya duka kuu hilo.

Hapa ni ndani ya duka kuu, mjini, bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu, ambayo imeinuliwa kiasi, ilikuimarisha usafi, na ubora wa vyakula hivyo, sehemu hii ni ya maziwa ya kampuni, na vipimo tofauti, hili linahakikisha kila mteja ameshughulikiwa.

Hili ni duka kubwa la Bata mjini. Viatu vimepangwa kwa rafu nyeupe, ili wateja wazione vizuri. Kando yake kuna bidhaa zingine kama vile baiskeli na kadi. Nyuma, kuna foleni ya wateja, wanaolipia mali yao, kabla ya kuondoka.

Hili ni duka kuu mjini. Sehemu hii ina aina tofauti za samaki. Zimehifadhiwa kwenye rafu ambayo ina barafu ili zisiharibike. Kuna kibandiko cha kuonyesha wateja bei imepunguzwa. Biashara hii imewaajiri vijana wengi.

Hapa ni ndani ya duka kuu mjini. Sehemu hii ni ya aina tofauti za jibini kutoka ng'ambo na vyakula vingine. Lina jokofu ndefu lenye glasi ili kuhifadhi bidhaa na kuwezesha wateja kuziona vizuri. Kuna vibandiko vya kumwelekeza mnunuzi.

Hili ni duka kuu mjini lenye mwangaza wa kutosha ndani, bidhaa kama vile sabuni ya maji iliyowekwa kwenye chupa, kemikali ya kuua viini vyooni, mafuta ya nywele zinauzwa. Zimepangwa kwenye rafu nyeusi ili wateja wajionee vizuri na kujichagulia.

Hapa ni ndani ya duka kuu la Carrefour mjini. Sehemu hii ina aina tofauti ya mazao kama vile machungwa na tufaha. Pia kuna sharubati iliyopakiwa kwenye pakiti na chupa za plastiki. Kuna mabango ya bei na maelezo zaidi kuhusu bidhaa.

Hapa ni ndani ya duka kuu la Cleanshelf mjini. Ina mapambo ya kuvutia macho. Sehemu hii, ina jokovu la vinywaji tofauti, kama vile soda na sharubati. Itawafaa wateja wanaopenda vinywaji baridi. Kando yake upande wa kushoto, kuna sehemu ya vitafunio, na sharubati halisi ya matunda.

Hili ni duka kuu mjini lenye nafasi kubwa, sehemu hii ina karatasi shashi za aina tofauti. Zinatumiwa kupanguza mikono na matumizi ya msalani. Zote zinasaidia kudumisha usafi. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu ili wateja wazione vizuri. Kuna vibandiko vya kumwelekeza mteja na kutangaza kupunguzwa kwa bei.

Ndani ya duka la rejareja au supermarket . Sehemu hii ina jokofu kubwa, ndani yake kuna vyakula ambavyo vikiwekwa kwenye joto vitaharibika haraka kama vile kitunguu, uyoga, karoti na matunda.

Hapa ni ndani ya duka la rejareja au supamaketi. Bidhaa tofauti zimepangwa kwenye rafu. Sehemu hii ina aina tofauti za sabuni kama vile sabuni ya maji pamoja na vifaa vya kufanya usafi.

Haya ni magodoro ambayo hutumiwa na binadamu kulala hasa wakati wa usiku ili kupumzika. Magodoro yenyewe yamepangwa kwenye rafu katika sehemu moja katika duka.

Hapa ni ndani ya duka la rejareja au supermarket , bidhaa tofauti zimepangwa kwenye rafu. Mteja mmoja wa kike anasukuma kigari cha kuwekea vitu ambavyo anataka kununua.

Ndani ya duka la rejareja la QuickMart, ni sehemu ya vinywaji kama soda. Baadhi ya vitu kama maziwa, yamewekwa kwenye jokofu ili yasiharibike. Kuna mhudumu wa kike pale.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la reja reja au supermarket bidhaa tofauti zimepangwa kwenye rafu. Mteja moja wa kike anakigari chake chenye vitu ambavyo anataka kununua anangalia viungo tofauti vya mapishi.